Mwanamke huyu amevalia miwani. Anahudumia watoto wadogo sana ambao wameekwa pahali hapa maalum ili waweze kuishi ndiposa wawe na afya nzuri sana.

Mwanamke huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa ni daktari au mfanyakazi wa afya, ambaye ameshikilia sindano mkononi na chupa ndogo ili aweze kutoa dawa ya kutibu wagonjwa ndani yake.

Wanaume wawili ambao wamevalia miwani, barakoa na nguo maalum za madaktari na glovu , wanamhudumia mgonjwa mmama ambaye amelazwa katika kitanda maalumu cha wagonjwa.

Mtu huyu ambaye ameweza kufungua mdomo ili aweze kutibiwa mdomo wake au meno yake na daktari ambaye ameshikilia kifaa mkononi ili aweze kumulika na kuona vizuri.

Mwanamke ambaye ameinama na kuvalia nguo nyeupe ni daktari au mfanyikazi wa afya na anamshughulikia mwanamke ambaye ameketi na amevalia barakoa na kuna watu wengine ambao wako kando yao.

Hili ni eneo ambalo lina ukame sana au ukosefu wa maji na kuna miti ambayo imekauka. Nyuma kabisa kuna mti moja ambayo ikona matawi hii ni kuashiria kwamba eneo hili si nzuri kwa binadamu kuishi kwa maana, hakuna maji au chakula.

Watu hawa watatu wamevalia mavazi maalamu ya madaktari ambao ni wa hali ya juu wa kufanya upasuaji, wamo katika chumba cha upasuaji na ambapo wanamhudumia mgonjwa mmoja.

Mtu huyu amevalia mavazi maalum ili asiweze kupatwa na magonjwa au virusi. Ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye anamwagilia mimea dawa ili lisiwe na uchafu wa magonjwa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia kofia na barakoa anadungwa sindano ili asiweze kupatwa na magonjwa au, ili aweze kupona kama alikua ashapata maradhi ambayo ilimleta hapa.

Hapa ni pahali ambapo maji yameweza kufurika kwa wingi sana na wanawake hawa wawili wanajaribu kuyatoa maji hayo nje. Ni hatari sana kwa maana maji hayo yanaweza kuleta magonjwa ambayo ni hatari sana kwa afya ya binadamu.

Mwanamke huyu ambaye ameweza kuvalia nguo nyeupe, barakoa na miwani na kushikilia sindano na dawa mkononi mwake, ni daktari au mfanyakazi wa afya na anataka kuwahudumia watu hawa ambao wameketi kwa kiti kando yake.

Mwanamke huyu ambaye amevalia miwani, glovu na nguo maalumu za madaktari. Anamhudumia mtoto mgonjwa au mchanga sana ambaye amebebwa na mama yake ambaye pia amevalia barakoa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia barakoa na shati nyeupe na tai ni mfanyikazi wa afya au daktari, na anamhudumia mwanamke ambaye ako mbele yake, kutumia mashine iliyo katikati yao.

Mwanamke huyu anadungwa sindano ili aweze kupona au kuzuia magonjwa yasikuje kwa mwili yake na mtu ambaye ni daktari ambaye ameshikilia sindano mkononi na amevalia koti jeupe kuashiria yeye ni daktari au mfanyakazi wa afya.

Mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa ananawa mikono na kuna mtoto anangoja ili naye aweze kunawa mikono. Kuashiria kuwa eneo hili ni la kutunza usafi sana ili wasipatwe na magonjwa.

Mtu huyu aliyevalia mavazi maalum ili asiweze kupata magonjwa au virusi ni mfanyakazi au daktari wa afya ambaye anamwagilia mboga au miti dawa.

Watu hawa ni madaktari au wafanyakazi wa afya, ambao wamevalia nguo maalum na kufunika kichwa yao na kuvalia barakoa, na wanaunda vifaa ambavyo vinatumiwa ili kutoa huduma za afya kwa njia rahisi.

Mtoto huyu amesimama pahali ambapo kuna jua kali na anajikuna na kuna nyumba ambayo imeporomoka kando yake. Hii ni hatari sana kwa maisha ya mtoto huyu kwa maana anaweza umia au kukufa kutokana nayo.

Mtu huyu ni daktari au afisa wa afya ambaye amevalia mavazi maalum ili ya kujikinga na maradhi au virusi. Na anamwagilia eneo hili dawa ili lisiwe na maradhi.

Mwanamke huyu ambaye amevalia miwani na nguo maalum ya wafanyakazi wa afya au daktari anamhudumia mtoto mmoja mchanga sana ambaye amelaza katika pahali maalumu ambapo ili aweze kuishi.

Sindano hii ambayo imeekelewa juu ya meza iko kando ya madawa. Zingine ziko ndani ya chupa kidogo ambazo zinatumika kutibu au kuzuia watoto wasiweze kupatwa na magonjwa.

Wanawake hawa wawili ambao wamevalia mavazi maalum nyeupe na barakoa ni madaktari wa upasuaji na wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa katika kitanda maalum hii au pahali hapa ni pahali pa kupatia huduma za afya.

Watu hawa wawili ambao wamevalia mavazi maalum ili wasipatwe na madhara ya magonjwa au virusi ni madaktari au wanasayansi ambao wanatengeneza kemikali ambazo ni hatari sana.

Mwanaume huyu ambaye amevalia barakoa na glovu na sare maalum ya wafanyikazi wa afya au madaktari, anamhudumia mwanaume ambaye amelala katika kitanda maalum cha wagonjwa ili kupata huduma za daktari huyu.

Mwanamke huyu ambaye amesimama na kujifunika nywele yake na kuvalia barakoa na sare ya wafanyikazi wa afya ama daktari, na anahudumia mgonjwa ambaye ni mwanamume na amelazwa katika kitanda cha wagonjwa.

Mwanamke amesimama ambaye amejifunika nywele yake na kuvalia barakoa na sare ya wafanyikazi wa afya ama daktari. Anamhudumia mgonjwa mmoja mwanaume ambaye amelala katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Watu hawa ambao wamevalia mavazi meupe ambayo ni maalum ili wasiweze kupatwa na magonjwa, virusi au wadudu, ni madaktari au maafisa na wananyunyizia mimea dawa ili isikuwe na ugonjwa.

Wanawake hawa wawili ni madaktari wa hali ya juu ambao wamevalia mavazi meupe ili kujikinga na magonjwa au virusi, na wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa chini katikati yao.

Wanawake hawa wawili wamevalia nguo nyeupe na barakoa. Ni madaktari au wafanyikazi wa afya na wanaendelea kushona barakoa zingine mingi ili kuwaeza kuzuia kwa usambazaji wa ugonjwa.

Watu hawa wawili ambao ni wanawake wamevalia mavazi ya wafanyikazi wa afya au madaktari, wako katika chumba la watoto, wanapopata tiba na wanawashughulikia.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha upasuaji na kuna madaktari wawili ambao wamevalia nguo maalum za madaktari ili waweze kumhudumia mgonjwa ambaye ako mbele yao na wako na kalamu au kifaa ambacho wanatumia kumtibu nacho.

Mwanaume huyu ambaye amesikilia sindanmkononi, ni mfanyakazi kazi wa afya au daktari. Na anamhudimia mtoto ambaye ni mdogo sana na amebebwa na mama yake. Na kando kuna watu wengine. Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya.

Mwanaume huyu ambaye ameketi, anahudumiwa na daktari wawili ambapo ni mwanamke na mwanaume. Mwanaume ameweza kuvalia shati nyeupe ilhali mwanamke ndiye amevalia glovu nyeupe.

Mtu huyu amevalia barakoa, miwani na nguo nyeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya na mikononi mwake ameshikilia sindano na chupa iliyo na dawa ndani yake akiiweka kwa sindano ili akaweze kuwatibu watu.

Watu hawa watatu wamevalia mavazi maalum, ambayo ni wafanyakazi wa afya au madaktari, na wako katika chumba la upasuaji. Wanamuhudumia mgonjwa mmoja, aliye lazwa katika kitanda cha wagonjwa.

Maji mengi sana yameweza kufurika eneo hili. Hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza kuzama na kukufa au kupatwa na magonjwa ambayo ni hatari sana kwa afya ya binadamu.

Mama mmoja ambaye amesimama na amevalia nguo maalumu za wafanyakazi wa afya ama daktari, anamsadia mgonjwa ambaye pia anajifunza kushika au kusimama.

Watu hawa ambao ni wengi sana wamevalia mavazi maalum ya wafanyikazi wa afya au madaktari na wameshikilia vifaa mkononi mwao ambavyo vinawasaidia kutoa huduma nzuri za afya.

Mama huyu ameketi na amevalia barakoa, anahudumiwa na daktari ambaye ameshikilia sindano mkononi ili amdunge ndiposa aweze kupona au asipatwe na maradhi.

Mwanaume huyu ambaye amevalia mavazi nyeupe maalum ili kujizuia kupata kemikali mbaya kwa mwili yake au wadudu na magonjwa, ni afisa wa kilimo ambaye ananyunyizia mimea hii dawa ili isikuwe na magonjwa.

Mwanaume huyu amevalia koti jeupe na glovu mikononi. Ni mfanyakazi wa afya au daktari na anaangalia au kuchunguza madawa zilizo mbele yake kuona kama ni nzuri kwa afya ya binadamu.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia kazi yake. Kuna madawa mengi sana ambayo yapo kwa chupa na vitu vingine pia na mayai. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kiafya ambazo zinatolewa hapa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa na saa mkononi na glovu ni daktari na anamhudumia mgonjwa ambaye ameketi mbele yake mwanamke na kufungua mdomo ili aweze kupata huduma kwa meno yake.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe na saa mkononi na barakoa. Ameshikilia mashine au kifaa mkononi ambacho anatumia kutibu watu. Nyuma yake kuna madaktari wenzake.

Wanawake hawa ambao wamevalia nguo meupe ni watengenezaji wa barakoa ambao wanaziunda ili zisiweze kutumiwa kwa kuzuia magonjwa.

Wanaume hawa wawili ambao wamevalia mavazi ya wafanyakazi wa afya au madaktari, ni mmoja wao anashughulikia mwanamume ambaye ameketi. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili linatoa au linapata huduma za afya.

Eneo hili ni pahali ambapo binadamu au wananchi wanapata huduma za afya. Kuna mtu ambaye ameshikilia kifaa mkononi amevalia saa na nguo nyeupe. Ni daktari ama mfanyakazi wa afya ambaye anahudumia mgonjwa huyu mwanamke.

Mwanamke huyu ambaye amevaa miwani na barakoa, anadungwa sindano na mfanyakazi wa afya au daktari ili aweze kupona kama alikua na maradhi au asipate maradhi mengine.

Mkono huu ambao umeuvalia glovu na kushikilia sindano mkononi mwake na dawa iliyo ndani ya chupa ndogo na sindano inavuta dawa hio. Daktari au mfanyikazi wa afya anataka kutumia dawa hio ili kudunga au kutibu mgonjwa.

Mwanamke huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa na miwani ni daktari au mfanyakazi wa afya , ambaye anamhudumia mgonjwa amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Mwanaume huyu ambaye ameketi na amevalia barakoa, anapata huduma za afya kutoka kwa mwanamke ambaye anamdunga sindano, ili aweze kupona, ili au asipate kupatwa na magonjwa.

Sindano hii imewekelewa juu ya meza, na kando yake kuna chupa ndogo na kubwa ambazo ziko na dawa ndani yake. Hivi ni vifaa vinavyotumiwa kutibu binadamu wakati anapojihisi vibaya mwilini mwake.

Wanawake hawa ambao wamevalia nguo nyeupe na glavu mkononi ni wafanyakazi wa afya au madaktari na wanamhudumia mwanamke huyu ambaye ameketi chini, kumtibu sikio lake.

Mikono ambayo imevalia glovu nyeupe, ya mfanyikazi wa afya au daktari anajikinga ili asiweze kupatwa na maradhi au virusi na ameshikilia mikono ya mtoto ambayo ni migonjwa ngozi yake.

Mtu huyu ambaye amevalia nguo maalumu ili asiweze kupatwa na magonjwa au virusi , ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye ameshikilia mashine mkononi ya kumwagilia dawa eneo hilo lisilikue na magonjwa.

Mwanaume huyu ambaye amesimama na amevalia nguo nyeupe na barakoa na glovu ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye anamshughulikia mwanamke ambaye ameketi chini mbele yake kumtibu meno yake.

Mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa, glovu na kuvalia sare au nguo maalum ya mfanyakazinama daktari, anamhudumia mgonjwa mwanamke ambaye amelazwa mbele yake, kumhudumia mdomo.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kupatia huduma za afya na mwanamke huyu ambaye amevalia nguo nyeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya na anawashughulikia wagonjwa ambao anawadunga sindano ili waweze kupona au wasipatwe na magonjwa.

Mwanamke ambaye ameinama na kuvalia mavazi maalum ya madaktari, anamhudumia mtoto ambaye amebebwa na mama yake ambaye ameketi. Kando yake kuna wahudumu wengine wa afya ambao wamesimama.

Mwanamke huyu ambaye ameketi, anatengenezwa nywele yake au anatibiwa na daktari, ambaye amevalia nguo nyeupe, na mkono ulio valia saa kuashiria eneo hili lina huduma za afya.

Mwanaume huyu ambaye amevalia kofia barakoa na kufunga macho, anadungwa sindano na daktari ama mfanya kazi wa afya ili asiweze kupata magonjwa au apone kutokana na magonjwa aliyopata.

Mama mmoja ambaye ameketi katika kitanda cha wagonjwa amebeba mtoto mchanga sana ambaye inaeza kuwa ndio ametoka kuzaa. Kuna watu wengi ambao wanaongea na yeye wamekuja kumtembelea na hapa wako hospitalini.

Mwanamke huyu ambaye ameweza kuvalia glovu, barakoa na nguo maalumu ya wafanyakazi wa afya au madaktari, anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa ili apate huduma.

Hapa ni hospitalini, pahali pa kufanyia upasuaji, na madaktari hawa watatu ambao wamevalia nguo maalum ili wasiweze kupatwa na virusi au ugonjwa, wanamhudumia mgonjwa ambaye ako katikati yao.

Mwanamke huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari, na amevalia nguo maalum ya wafanyakazi wa afya, na amemshikilia mtoto mdogo mkononi mwake, ambaye ameweza kumuhudumia au kumutibu, ama anataka kumutibu.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe na glovu na miwani , ni daktari au mfanyakazi wa afya , ambaye anaunda au anaangalia na kuchunguza madawa kama ni mema.

Mwannamke ambaye amevalia sare nyeupe ambayo ni sare ya wafanyikazi wa afya au madaktari, anamhudumia mtoto mgonjwa ambaye anabebwa na mama yake ambaye ameketi.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe, barakoa na kushikilia simu mkononi ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye anapeana mawaidha kwa watu wengine wawili ambao wamesimama mbele yake.

Eneo hili limeweza kufurika maji mengi sana na kuna watu ambao wanavuka kwa kutumia magari na wengine wako kwa miguu. Hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza zama na kukufa au kupatwa na magonjwa.

Watu hawa ambao wamevalia mavazi maalumu ni madaktari au wafanyakazi wa afya ambao wanaunda vifaa vya kutumika katika kutoa huduma za afya hospitalini.

Mtu huyu ambaye amevalia nguo au mavazi rasmi ili asiweze kuupata magonjwa , virusi au kemikali mbaya kwa mwili wake. Ananyunyizia mimea dawa ili mimea hiyo isiweze kuwa na magonjwa au wadudu.

Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya. Watu wengi sana wako eneo hili ili kutibiwa au kupeana huduma hizo. Mwanaume huyu ameweza kuumia vibaya sana mguuni mwake na amefungwa bandeji.

Eneo hili limeweza kufurikwa na maji mengi sana na kuna magari ambayo yanavuka na kuna lingine limezama. Hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana yanaeza leta magonjwa mabaya sana au watu kuweza kukufa.

Haya ni maji ambayo yameweza kufurika katika eneo hili. Ni hatari sana kwa binadamu kwa maana ni machafu na yanaweza leta magonjwa ambayo ni mbaya sana kwa afya ya binadamu, au mtu anaweza kuzama na kukufa.

Mwanamke huyu ambaye amefungua mdomo ni mgonjwa na anatibiwa ama kuangaliwa meno yake na madaktari wawili ambapo, mmoja amevalia nguo nyeupe na mwingine amevalia glovu nyeupe.

Wanawake hawa wawili ambao wamevalia sare au nguo maalum za wafanyikazi wa afya au madaktari , wanahudumia watoto wachanga ambao wameekwa mahali hapa maalum ili waweze kuishi au kupata huduma za kiafya.

Kuna wanafunzi wengi ambao wameketi katika madawati yao. Na mwanafunzi mmoja ambaye amevalia barakoa msichana amesimama mbele ya darasa, kando yake kuna Mwalimu mwanamke .Hapa ni pahali pakutolea huduma za masomo au darasani.

Huu ni mkono wa daktari au mfanyakazi wa afya ambao umevalia glovu na umeshikilia sindano mkononi na chupa iliyo na dawa ndani yake, akivuruta dawa akitumia sindano ili aweze kutibu.

Mwanamke huyu amevalia nguo maalum au sare ya wafanyikazi wa afya au daktari na amembeba mtoto mkononi mwake. Anaonekana kuongea na mtu aliye mbele yake ilhali mtoto amelala.

Watu hawa wawili ambao wamevalia barakoa na nguo maalumu za daktari wa upasuaji , wana mhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa chini yao , mmoja anamwandika ili aweze kumtibu.

Pahali hapa ni pahali ambapo maji yameweza kufurika, na ni mengi sana pia ni machafu. Ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana yanaweza kuwa na magonjwa, au mtu kuzama ndani na kupoteza maisha yake.

Mwanamke huyu ambaye amejifunga nywele yake na kuvalia barakoa na miwani, ni daktari au mfanyakazi wa afya na anamhudumia mgonjwa mwanamke ambaye amelazwa mbele yake kumtibu meno yake.

Mwanaume huyu amevalia mavazi maalum ambayo ni ya wafanyakazi wa afya au madaktari. Anapanga madawa ambayo yako mbele yake ili yaweze kutumika kwa kuponya wagonjwa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia mavazi maalum ya wafanyakazi wa afya au madaktari ,anamhudumia mtoto mchanga sana kwa kumpea dawa ,ili aweze kupona au asiweze kupatwa na magonjwa hatari.

Mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa, miwani na kujifunga nywele yake ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye ameshikilia mtoto mchanga sana mkononi mwake kuangalia afya yake ili aweze kumtibu.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kupata huduma za afya, na kuna mkono wa daktari ambao umevalia nguo nyeupe na saa mkononi, na umeshikilia mkono wa mgonjwa, ambaye anamsaidia ili aweze kujua au kushika vitu.

Mwanamke huyu ambaye amevalia nguo rasmi ya wafanyakazi wa afya au madaktari akona kifaa ambacho anamwangalia mtoto mchanga ambaye amewekwa pahali hapa ili aweze kuishi.

Hili ni eneo ambalo limeweza kufurika kwa maji mengi sana ambayo ni machafu. Nyumba ziko karibu kuzama. Hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza kuzama na kukufa au kupatwa na ugonjwa hatari.

Mwanaume ambaye amevalia mavazi meupe na glovu na anamhudumia mwanamke ambaye ameketi ni daktari anadunga mgonjwa huyu sindano ili aweze kupona.

Mtu huyu ambaye amesimama ni mfanyakazi wa afya au daktari na anamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika mashine ya kupima ugonjwa ulio mwilini. Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya.

Mkono huu umeshikilia sindano na tuchupa tuwili tudogo ambazo ziko na dawa ndani yake na anaivuta dawa hiyo ili akaweze kutibu mgonjwa wake asipatwe na magonjwa.

Mwanamke huyu ambaye ameshikilia kalamu mkononi, na kitu ambacho anatumia kuandika, ni mfanyikazi wa afya au daktari, ambaye anashughulikia mwanamke mwingine amewekwa kwa kitanda maalum cha wagonjwa aliye mbele yake.

Mtoto huyu mchanga sana ambaye amebebwa na mama yake na anamwangalia. Anatibiwa na daktari au mfanyakazi wa afya kwa kupewa dawa mdomoni mwake ili aweze kupona, au izuie yeye asiweze kupatwa na magonjwa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia shati nyeupe na barakoa ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye anaangalia mgonjwa wake ambaye ni mwanamke kutumia mashine iliyo katikati yao.

Hili ni eneo ambalo nyumba kubwa imeweza kuporomoka na kuna watu wengi sana ambapo wengine ni wakusaidia au kuokoa maisha na watu wengine wako juu ya nyumba hio ni hatari sana kwao .

Maji mengi sana yameweza kufurika eneo hili na watu wanajaribu kuvuka kutoka eneo moja kwenda lingine kutumia vifaa. Hii ni hatari sana kwa maisha yao kwa maana wanaweza zama na kukufa ama kupatwa na magonjwa.

Mwanaume amesimama na kuvalia nguo nyeupe na glovu nyeupe. Anamhudumia mama ambaye ameketi, mdomo wake au meno. Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la huduma za afya.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti jeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya ambaye anamshughulikia mgonjwa wake ambaye ameketi mbele yake kwa kutumia mashini ili aweze kumtibu.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti nyeupe na glavu mkononi ni daktari au mfanyakazi wa afya, ambaye ako katika maabara ya afya ili kuweza kutengeneza dawa au kuchunguza dawa ambayo itatumiwa kwa kutibu wagonjwa.

Hili ni eneo ambalo maji yameweza kufurika na Kuna watu wengi ambao wanavuga pia Kuna gari ambayo ni ya hospitali inavuga, hii ni hatari sana kwa afya ya binadamu kwa maana maji haya yanaweza leta magonjwa ambayo ni hatari sana.

Watu hawa wengi sana wamesimama na kuangalia gari ambazo zimepata kupata hajali, ambapo Kuna Lori ambayo imechomeka au imeharibika vibaya sana na gari ingine ya kubeba petroli ina ilio bingirika.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya na ameshikilia kalamu mkononi akimuongelesha ama kumshauri mama ambaye ameketi mbele yake.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo maalum ya madaktari au wafanyikazi wa afya ni daktari na anamhudumia mgonjwa mwanamke ambaye ameketi mbele yake masikio lake.

Mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa nguo nyeupe na nguo au sare ya wafanyakazi wa afya au madaktari, anamuongelesha na kumhudumia mzee mmoja ambaye ameketi mbele ambaye ni mgonjwa amekuja kupata tiba.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe ya wanfanyakazi wa afya wa madaktari, ni daktari anayemhudumia mtoto mdogo sana ambaye amebebwa na mamayake na wote wanamuangalia akiendelea kuhudumiwa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo nyeupe, barakoa na miwani ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye anaangalia dawa aliyoshikilia mkononi kuona kama ni nzuri au inaweza kutumika kutibu binadamu.

Mwanamke huyu ambaye ameinama na kuvalia nguo nyeupe na barakoa na glovu mkononi ni daktari au mfanyikazi wa afya na anamshughulikia mtoto ambaye anamdunga sindano .

Mwanamume huyu ambaye amevalia barakoa nyeupe na miwani na sare au nguo maalum ya kazi wa afya au daktari, anamhudumia mtoto mdogo ambaye amelazwa mbele yake kwa kitanda cha wagonjwa .

Mwanamke huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari na amevalia mavazi maalum ya kufanya kazi katika kutoa huduma za afya na anamhudumia mtoto mdogo sana ambaye amebebwa na mama yake kwa kumpea dawa ili apone au ili asiweze kupatwa na magonjwa.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanya mambo zake au kutibu watu hapa. Kuna madawa mengi sana ambayo yako chini na kuna yale ambayo hayajafunikwa.

Maji mengi sana yameweza kufurika katika barabara, na kuna Lori ambayo imeweza kuanguka na watu wengine kuvuka. Hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza zama na kukufa, au kupatwa na magonjwa hatari.

Mwanaume huyu ambaye amevalia koti nyeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya na anamwangalia mgonjwa wake mwanamke ambaye amevalia nguo nyeusi kutumia mashini iliyo katikati yao ili kumhudumia.

Mwanamke huyu ambaye amevalia nguo maalum au sare ya wafanyakazi wa afya au daktari na glovu ni daktari na anamhudumia mtoto mgonjwa ambaye ni mchanga sana. Amembeba mkononi mwake.

Mtu huyu ambaye amevalia barakoa, anadungwa sindano ili aweze kutibiwa au asiweze kupatwa na magonjwa na daktari, watu wengine wamepiga foleni ili waweze kupata huduma za afya. Hii ni aina ya kupata huduma za afya au hospitalini.

Wanafunzi hawa ambao wamevalia barakoa wananawa mikono kwa mifereji hii na mbele yao kuna sabuni kwa kila mfereji. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili linatunza usafi wa hali ya juu ili lisiweze kuwa na magonjwa.

Mwanaume huyu amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa na amevalia barakoa, anahudumiwa na daktari ambaye amevalia koti jeupe na amemshikilia mguu.

Watu hawa ambayo wamevalia mavazi ya wafanyikazi wa afya. wanafagia heneo hili ambalo limetupwa uchafu mwingi sana. ili liweze kuwa Safi liziweze kuwa na madhara ya kuleta magonjwa mabaya.

Mto huu umeweza kufurika na Kuna nyumba mingi ambazo zimeweza kuanguka za mabati na hii kuonyesha kuwa ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa maana maji haya ni machafu sana na mtu anaweza kuanguka ndani na kukufa.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanya kazi yake ya kutibu watu au kuwauzia madawa, na kuna madawa mengi sana katika tuchupa ambazo zimeekelewa juu ya meza hii.

Mkono huu ambapo kidole kimoja kimevalishwa pete, umeshikilia sindano mkononi na tuchupa tudogo tuwili ambazo ziko na dawa ndani yake, kuashiria kuwa eneo hili lina huduma za afya.

Meza hii Iko na vitu mingi sana juu yake ikiwemo madawa ambayo yako kwa chupa mingi. Madawa haya ni ya daktari au mfanyakazi wa afya ambaye anayauza eneo hili ambapo kuna kiti anacho kalia kando yake.

Hapa ni hospitalini au pahali ambapo, watoto wadogo wanapata huduma za afya, na wameekwa pahali maalum ili waweze kuishi na mwanamke huyu ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye anawashugulikia.

Mwanamume ambaye anasiamam na kuvalia miwani na glovi mikononi, pia ameshikilia dawa kwa kijiko ambayo anampea mwanmume ambaye ako chini na amefungua mdomo ili kuweza kupokea dawa hio.

Mwanaume huyu ambaye amevalia barakoa, nguo nyeupe na glavu nyeupe ni daktari au mfanyakazi wa afya, na anamdunga sindano mtoto mchanga sana ambaye amebebwa na mama yake ambaye ameketi, ili kuzuia magonjwa au kupona.

Mwanaume huyu ambaye ameshikilia sindano mkononi na dawa ni daktari au mfanyakazi wa afya na anamhudumia mtoto mchanga sana ambaye amebebwa na mwanamke ambaye ameketi chini na kando yake kuna watu wengine ambao wamekuja kupata huduma hizi za daktari.

Mwanamke huyu ambaye ameweza kuinama na amevalia nguo nyeupe, ni daktari au mfanyakazi wa afya, na anamuhudumia mtoto mchanga sana ambaye analia, na amebebwa na mama mwingine ambaye pia, anaangalia mtoto huyo.

Sindano hii imeekwa kando ya dawa iliyo ndani ya chupa kidogo. Kando kabisa kuna bandeji. Hii ni kuashiria kuwa hapa kuna huduma za afya ambazo binadamu wanapokea ili kupata afya njema.

Mwanamke huyu amelala katika kitanda maalum cha wagonjwa hospitalini na amevalia nguo maalum ya wagonjwa na ameshikilia mtoto mchanga sana. Kuonekana kuwa ni wake na ametoka kumzaa. Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya au hospitalini.

Mwanaume huyu ambaye amevalia sare maalum ya wafanyakazi wa afya au daktari na kuvalia barakoa ameshikilia sindano mkononi ili akaweze kumdunga mwanaume ambaye ameketi mbele yake aweze kupona.

Mwanamke ambaye amevalia glovu, barakoa na nguo maalum au sare ya wafanyikazi wa afya au madaktari, anamhudumia mgonjwa ni mwanamke ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa kumponya au kumshuighulikia kuhusu meno.

Maji yameweza kufurika na kuweza kuharibu barabara, na kuna watu ambao wamekuja kujiangalilia. Hii ni hatari sana kwa maana watu wanaweza zama na kukufa au kupata magonjwa.

Wanawake hawa wawili ambao wamevaa nguo ambazo zinafanana, ambazo ni sare maalum ya wafanyikazi wa afya au madaktari, wanamhudumia mtoto mmoja ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa na mmoja anaongea na mama wa mtoto huyo.

Mwanamke huyu ambaye amelazwa chini na kufungua mdomo ni mgonjwa na anahudumiwa meno au mdomo wake na daktari au mfanyakazi wa afya ambaye ameshikilia kifaa mkononi na amevalia glovu nyeupe.

Wanawake hawa wamevalia nguo nyeupe, barakoa na glovu ambazo ni nyeupe. Wamesimama kando ya gari ambayo wanatumia kusafiri Ili kutoa huduma za afya.

Mwanamke huyu ambaye amevalia barakoa, miwani na nguo nyeupe ni daktari au mfanyikazi wa afya, ambaye ako maabara ya afya na anachunguza dawa au anatengeneza dawa ambayo itatumiwa kutibu magonjwa.

Watu hawa wawili ambao wamevalia nguo nyeupe ambazo ni maalum ili wasiweze kupatwa na magonjwa au virusi. Ni madaktari au wafanyikazi wa afya wananyunyuzia eneo hili dawa ili kusiwe na magonjwa.

Hili ni eneo la kutolea huduma za afya au hospitalini, na kuna madaktari wengi ambao wamevalia barakoa na nguo nyeupe, za wafanyakazi wa afya au udaktari, na kuna watu wengi ambao wamekuja kupokea huduma hizi za afya.

Hili ni eneo ambalo nyumba limeweza kuanguka na kuna watu wengi ambao wamekuja kuangalia na kuna wale wafanyikazi wa afya ambao wamekuja kusaidia eneo hili ili watu wasiweze kufa au kupata majeraha zaidi.

Mtu huyu ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa na miwani, ni daktari au mfanyikazi wa afya ambaye ameshikilia sindano mkononi na dawa iliyokuwa kwa chupa ili aweze kuitumia kwa kutibu watu.

Watu hawa wawili ambao wamevalia nguo nyeupe ambazo ni maalum ili wasiweze kupatwa na magonjwa au virusi ni madaktari au wafanyakazi wa afya na wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katikati yao.

Mwanamke huyu ambaye ameshikilia sindano mkononi mwake na dawa, ni daktari au mfanyakazi wa afya na anaangalia kipimo cha dawa ili akaweze kuhudumia wagonjwa ambao wamekuja eneo hili ili kupata huduma za afya.

Mwanamke huyu ameshikilia mtoto mchanga sana mkononi mwake ambaye ni wake na ametoka kumzaa .Hapa hospitalini au mahali pa kupata huduma za afya na kando yake kuna neti na ako katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Mwanaume huyu ambaye ameketi na kuvalia barakoa anahudumiwa na daktari mmoja mwanamke ambaye pia amevalia barakoa, kwa kumdunga sindano ili aweze kupona au asipatwe na maradhi.

Hii ni sindano ambayo imeekwa kando ya barakoa, na kuna chupa zingine tatu ambazo ziko na dawa ndani yake. Hivi ni vifaa ambavyo daktari wanatumia ili kuweza kutibu magonjwa.

Mwanaume huyu ambaye amevalia shati nyeupe, saa, glovu na barakoa, anamhudumia mama ambaye amefungua mdomo na ameketi chini. Mama huyu anawezakuwa anatibiwa meno.

Hapa ni pahali ambapo mganga anafanyia kazi yake au matibabu yake. Kuna madawa mengi ambayo yako chini na ingine iko katika vipira ambazo ni ndogo sana na yeye mwenyewe ameketi kando yake.

Mtu huyu ambaye amevalia mavazi maalum ili asiweze kupatwa na kemikali mbaya ya magonjwa au virusi, ni daktari au wafanyikazi wa afya ambaye anamwangalia eneo hili dawa ili lisiweze kuwa na magonjwa.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga. Mama amevaa kitamba kichwani na ana vitambaa vya matibabu mkononi. Mtoto amelala kitandani maalum cha hospitali. Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali.

Muuguzi akimpa mtoto chanjo. Muuguzi amevaa koti jeupe la hospitali. Mama anashikilia mtoto wake kwa uangalifu. Sanduku la Kojak safety box linaonekana mezani likiashiria usalama wa sindano.